Elimu ya watu wazima ni muhimu sana watu wazima huwa wazuri, katika kufanya mazingira yao na kuweka maendeleo mbalimbali kwenye viti ili kumsikiliza mwalimu, anawafundisha mali bora yao ni kama mwanamke, aliyevalia nguo ya kitenge sambamba na nywele zake ndefu alizo zisuka.

Elimu ya watu wazima ni muhimu katika jamii kwani huwakomboa kuwa na matumizi mazuri ya mazingira yanayowazunguka wanafunzi wengi waliosimama na wachache walio keti, mwalimu akionekana ameshika karamu yake akiwa anaandika, sambamba na hilo amevaa shati la mikono mirefu, mwalimu huyo akionekana kuwa mtu mzima kwani ana mvi tofauti na wengine wote.

Sehemu ya chumba kikubwa cha darasa. Chumba hiki kimepakwa rangi ya maziwa na madirisha makubwa kwa ajili ya kuruhusu hewa kuingia. Chumba hiki kimejaa watu waliosimama na kuketi wakiwa wanajipatia elimu ya watu wazima. Elimu hii hujisaidia wao kutumia vizuri mazingira yanayowazunguka.

Elimu ya watu wazima ni muhimu sana katika jamii. Elimu hii huwakomboa kuwa na mazingira mazuri ya mazingira yanayowazunguka. Wanawake waliosimama wakiwa wamevalia nguo za kimasai sambamba na mmoja alieketi akiwa anashona, mwanamke uyo anaonekana kuwa mwalimu kwani anawafundisha wengine namna ya kudarizi nguo hizi za kimasai.

Elimu ya watu wazima ni muhimu sana, kwani huwasaidia kuwakomboa watu wazima kuwa na matumizi mazuri ya mazingira yanayo wazunguka. Mwanamke aliosimama aliye valia nguo nyeusi na kitambaa chake shingoni anaonekana ni mkufunzi anae wafundisha watuwazima hawa elimu mbalimbali.

Sehemu ya chumba kikubwa yenye kutengeneza vigae vyeupe na madirisha yake kuwekwa mapazia mahali hapo kuna meza yenye vitu vingi kama vile kompyuta mpakato. watu wamekusanyika ni watu wazima ambao wamekuja kujifunza kwaajili ya kujikomboa katika maisha yao.

Sehemu ya chumba kikubwa kilichopangwa viti na meza. Chumba hiki kimejaa watu wazima ambapo hujifunza vitu mbalimbali. Watu wazima hao hupata elimu ya watu wazima ambayo hujisaidia kupata uzoefu na kukabiliana na vitu mbalimbali vinavyowazunguka katika maeneo yao, hivyo huwa wabunifu katika maendeleo.

Watu wazima watano (wanaume wawili na wanawake watatu). Mwanaume mmoja akiwa amevalia shati jeupe na ameweka simu mfukoni kwenye mfuko wa shati, na mwanaume mmoja akiwa amevaa tisheti amesimama. Wapo katika chumba wakiwa wanakitizama kifaa cha kielektroniki, kupata maarifa na kujifunza vitu mbalimbali.

Sehemu ya maktaba ya ya kisasa, iliyopangwa mashelfu yanayotumika kuwekea vitabu vya aina mbalimbali. Maktaba hii pia imewekwa viyoyozi ukutani ili kuweka mfumo mzuri wa hewa, sambamba na hilo maktaba hii ina taa zinazotoa mwanga mweupe ili kufanya vitabu hivyo vionekane vizuri, mwanamke aliyesimama anaangalia kitabu anachokihitaji.

Sehemu ya kituo kikubwa cha kisasa kinatumika katika kulelea watoto. Sehemu hiyo imewekwa mabembea kwa ajili ya watoto kucheza. Watoto hawa wanabembea katika bembea hiyo wakati wa mapumziko ili kujifurahisha na kuipenda elimu. Hakika ya wanafunzi waliosoma hapa wanajifurahia kwani kuna madhari nzuri na sehemu ya kuvutia kuwafanya watoto kuwa wanafanya masomo yao kwa vizuri.

Shule nzuri ya msingi, shule hii imewekwa na bembea kwa ajili ya watoto kwenda kubembea wakati wa mapumziko. Pia imetengenezwa kwa bati lenye rangi nyekundu na gari mbovu iliyoharibika ikikaa pembeni mwa shule hii. sambamba na hivyo, shule hii ina uoto mzuri wa asili wa majani ya kijani, kufanya mahali hapa kuwa na hewa tulivu. pia wanafunzi kupata elimu inayowasaidia kuendesha maisha yao ya kila siku.

Sehemu ya korido ya shule ya msingi, shule ya msingi ni sehemu ambayo wanafunzi huandaliwa kwa awali kabla hawajaenda shule ya sekondari, hivyo hujipatia elimu yao ya awali ya msingi ili wanapofika sekondari waweze kujikita katika masomo ya juu, shule hii ni muhimu sana kwani wanafunzi hapa ndipo wanaweza kuandaliwa vizuri na kuwa wanafunzi bora wa baadae.

Daftari la mwanafunzi wa shule ya msingi lililosahihishwa matiki ya mekundu kuashiria amepata. Daftari hili limepambwa kwa picha ya kiwavi na mamba, walopewa namba tatu na mamba amepewa namba nne.

Sehemu ya darasa la shule ya msingi. Darasa hili limechorwa picha mbalimbali kwa ajili ya kutumiwa katika ufundishaji, pia limewekwa na ubao wenye rangi nyeusi na kuwekwa viti na meza kwa ajili ya wanafunzi. Wanafunzi wamevalia mashati yao meupe wameketi chini wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama, akiwa amevaa barakoa kwenye kidevu chake.

Sehemu ya wazi ya shule ya sekondari walimu wawili wamesimama wakiwa wanafunga mitihani katika meza, shule hii husaidia kuwalea wanafunzi katika maadili na mazingira mazuri sambamba na ivo kuwapatia elimu inayo wakuza kitaaluma na kuwaendeleza katika masuala mbalimbali.

Sehemu ya shule ya sekondari, mahali hapa ni maabara ambapo shule ya sekondari wanakuja mahali hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi mbalimbali ya kujifunza kwa vitendo. Mwalimu anaonekana kuwa anachanganya madawa mbalimbali kwa ajili ya kuwaandalia wanafunzi wake zoezi la kujifunza kwa vitendo, ili kuja kufanya katika maabara hii.

Chumba maalumu katika shule ya sekondari. Chumba hicho hutumika kama maktaba, ambapo vitabu mbalimbali hutunzwa mahali hapa. Mwalimu alochuchumaa akiwa anatafuta kitabu katika mashelfu haya yaliyopangwa vitabu vingi, anaonekana kuwa ni mwalimu hodari. Mwalimu huyo wa kike amechuchumaa akiwa anatafuta kitabu anachokitaka.

Sehemu ya shule kubwa ya sekondari, shule hii majengo yake yamejengwa kwa tofali za kuchomwa na kuezekwa na bati za rangi ya kijani ili kuashiria urembo mzuri. Wanafunzi huja sehemu hii kujipatia elimu, pia wanafunzi huutumia uzio wa shule hii kwa ajili ya kuanikia nguo zao.

Sehemu ya shule ya sekondari ambapo mwalimu ameenda kupokea bidhaa na vifaa mbalimbali vya ufundishaji, vifaa hivi anakabidhiwa na mwanaume alievalia suti nyeusi na tai akiwa amevaa miwani, mwalimu wa kike anayekabidhiwa amevaa gauni na kuvaa mkoba wake sambamba na mwingine akiwa upande wake wa pili akiwa mwenye furaha na tabasamu, vifaa hivyo husaidia katika kufundisha wanafunzi mbalimbali.

Miongoni mwa madarasa yaliyopo katika shule hii, darasa hili limepakwa rangi ya bluu na kujengwa ubao mweusi na madawati kwa ajili ya wanafunzi. Wanaume wawili waliovalia suti na miwani wakionekana wakikagua shughuli mbalimbali zinazoendelea za kufundishia wanafunzi.

Sehemu ya chumba kikubwa cha kisasa, chumba hiki kimetangezwa kwa vigae na kupambwa kwa viti vingi ambapo chumba hiki kinatumika kama darasa. Mwalimu aliyevalia shati jeupe anaonekana kuwa anafundisha wanafunzi hawa wa chuo kikuu wakiwa wamekaa katika darasa hili.

Sehemu ya chumba cha darasa, kilichopakwa rangi nyeupe na taa zenye mwanga mweupe, na kupangwa viti vingi. Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao aliyepo mbele yao. Mwalimu huyo amevaa shati ya kitenge, akiwa ameshikilia maji mkononi.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi kikundi kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na taaluma yao. Sambamba na hivyo, wanafunzi hao wanatumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki kama vile simu. Mwanamke aliyeketi akiwa amevaa shati lake jekundu na amesuka nywele, ameshikilia simu nyeusi akiwa anaonekana katika harakati za kuchambua na kutafuta vitu mbalimbali katika mtandano.

Chumba kikubwa kilichotengenezwa kwa vigae vyeupe, chumba hichi kimejaza viti. Wanafunzi walioketi wanamsikiliza mwalimu wao au mkufunzi wao akiwa anafundisha. Wanafunzi hao hao wa chuo kikuuu wamevalia barakoa kujikinga na maradhi yanayoambukizwa kwa hewa.

Sehemu ya chumba cha darasa. Chumba hichi kimepambwa na meza ndefu, sambamba na viti mbalimbali. Chumba hiki hutumika katika mafunzo ya elimu ya wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa hujifunza kompyuta, kwani wanaonekana kuwa watulivu sana katika kompyuta zao, kujifunza vitu mbalimbali.

Sehemu ya chumba kikubwa cha darasa. Chumba hiki kimepangwa mashelfu mbalimbali ya vitabu, na kioo kilichokaa mbele yao kwa ajili ya kujifundishia na viti vingi vya rangi tofautitofauti katika chumba hiki. Wanafunzi wameketi katika chumba hiki wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, wanafunzi hawa ni wa ni elimu ya chuo kikuu, hivyo ni watu wazima wanaweza kujadiliana wenyewe bila mwongozo wa mwalimu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanajifunza shughuli mbalimbali kama vile unyoaji. Wanafunzi hawa wa kike watatu waliovalia nguo za rangi moja (fulana za rangi chungwa). Mmoja akiwa amesuka nywele ndefu akiwa ameshika mashine akiwa anamnyoa mwanaume aloketi akifunikwa na kitambaa cheusi. Shughuli hii pia huwasaidia wanafunzi hawa baada ya elimu kujipatia kipato.

Sehemu ya wazi ya chuo almaarufu kama kimbweta, mahali hapo wanafunzi wakike wanne na wakiume mmoja wamekusanyika kujadili maswala mbalimbali yanayohusiana na taaluma yao. Mwanafunzi aliyevalia koti jeupe anaonekana ameshika kompyuta, akiwa anatafiti vitu mbalimbali kwenye mtandao.

Sehemu ya chuo kikuu, wanafunzi wamesimama wakiwa wamevalia majoho meusi yenye kitambaa chekundu katikati wanaonekana wakiwa wahitimu katika elimu ya juu, wanafunzi hawa wanafurahia baada ya kumaliza masomo yao ya elimu ya juu, wanafunzi hawa wamerusha kofia juu kuashiria sehemu ya sherehe yao.

Sehemu ya chumba kikubwa cha darasa chumba hiki kimepakwa rangi nzuri na kuwekwa viti na meza kwa ajili ya shughuli nzima ya elimu. Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi mahali hapa kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali kwa walimu wao vinavyowawezesha kufunua uwezo wao uelewa na kuchanganua vitu mbalimbali katika maisha yao.

Sehemu ya ofisi ya chuo kikuu, ofisi hiyo hutumiwa katika kuratibu shughuli mbalimbali za chuo. Mwanamke aliyeketi katika kiti akiwa amezungukwa na karatasi mbalimbali zipo katika dawati lake, anaonekana kiongozi katika chuo hiki.

Wanafunzi na walimu waliovalia vizibao, sambamba na wengine wakiwa wamevaa kofia kichwani, kwa ajili ya kujilinda na vitu vigumu kutokuwaumiza. Walimu hao na wanafunzi, wapo katika elimu ya kujifunza kwa vitendo ambapo, mwalimu hutoa elimu moja kwa moja na mwanafunzi kuifanya moja kwa moja kwa vitendo.

Sehemu ya chumba kikubwa. Chumba hiki kimepangwa viti na madawati, kwa ajili ya shughuli ya kufundishia. Wanafunzi walioketi ni wanafunzi wa elimu ya juu wanaojifundisha ufundi, ambao wameketi wakitulia kumsikiliza mwalimu wao, kuwapa taaluma mbalimbali juu ya ufundi.

Sehemu ya chumba katika chuo cha ufundi, chumba hicho hutumika katika mazoezi mbalimbali ambapo wanafunzi hujakutumia kwa vitendo yale waliyofundishwa madarasani, wanaume wanne waliosimama watatu wakiwa wamevalia barakoa nyeupe na mmoja akiwa hajavaa amevalia ovaroli kwa watatu hao na mmoja akiwa hajavaa bali amevalia flana yake yenye mistari sambamba na koti wakionekana kujifunza kitu kwa vitendo.

Sehemu ya chumba katika chuo cha ufundi, chumba hichi kimepangwa kwa mashelfu mbalimbali wakiekea vitu tofauti tofauti, viti na meza ndefu zimewekwa kwa mtindo wa mafunzo. Chuo hichi hujishughulisha na ufudishaji na mafunzo ya moja kwa moja na vitendo, wanafunzi waliovalia makoti ya bluu yanaonekana ni sare ya chuo hiki ili kuwa tambua kiurahisi.

Sehemu ya chuo cha ufundi chuo hichi kimetawaliwa na kompyuta nyingi zinazotumika katika shughuli mbalimbali za kufundishia, wanafunzi waliovalia makoti ya bluu inaonekana ni sare za chuo hiki. sambamba na mwanamke alieketi alievalia nguo yake yenye rangi tofauti akiwa amevaa miwani na kutizama kompyuta kwa umakini.

Sehemu ya chuo cha ufundi, chuo hicho hujishughulisha na ufundishaji wa wanafunzi kwa elimu ya vitendo. Ambapo wanafunzi hufanya moja kwa moja vitendo vya vitu wanavyofundishwa darasani. Hivyo kuongeza utashi katika utendaji wao. Mwanaume aliyeketi akiwa amevalia flana yake nyeupe ndani na koti la bluu anaonekana akiwa anajifunza kitu katika chuo hiki.

Vyuo vya ufundi ni aina ya vyuo ambavyo wanafunzi wake moja kwa moja hujifunza kwa vitendo, hivyo hushiriki katika shughuli mbalimbali za utengenezaji baadhi ya vifaa ili kupata elimu hiyo. Wanafunzi hao walio keti katika darasa lililotengenezwa kitaalamu ambao limesambazwa umeme kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za umeme, wanafunzi hao nimeketi akiwa anajifunza vitu mbalimbali.

Chuo cha ufundi ni aina ya chuo ambacho wanafunzi wake hufanya vitendo moja kwa moja, hivyo kitu wanachofundishwa darasani hufanyia vitendo ili kupata elimu kubwa katika kitu hicho. Mwanafaunzi huyo aliyevalia kofia hii amevalia tisheti ya rangi nyeupe na saa yake mkononi anaonekana kuwa mwanafunzi bora katika somo hili.

Chuo cha ufundi ni aina ya chuo ambacho wanafunzi wake moja kwa moja na utendaji ambapo kufanya mafunzo hayo kwa vitendo wanafunzi hawa wengine walivalia makoti ya bluu wa kiume mmoja akiwa amesimama akiwa anaangalia kwa umakini na mengineo lakini anawaangalia kwa makini kompyuta waliifungua wanafunzi hao wajifunza vitu vingi kwa vitendo.

Fundi makenika amevalia ovaroli lakini amevaa barakoa nyusi na viatu vyeusi yupo kuwaelekeza wanafunzi wake jinsi ya kurekebisha matatizo mbalimbali ya gari, wanafunzi hao wameshikilia simu kuongeza mwanga ili fundi awezekuona vizuri